Watu watatu ndani ya chumba wote wakiwa wamevaa makoti meupe ya maabara, kofia za nywele na buti ndefu nyeupe. Wawili wamesimama wakiwa wameinamia kifaa kikubwa cha kupikia kinachofana na jiko la kupikia.

Mwanaume amevaa suti ya kijani akikamua ng'ombe. Ameketi karibu na ng'ombe mkubwa wa rangi ya kahawia na nyeupe, akitumia mikono yake kukamua maziwa kwenye ndoo nyeupe. Ng'ombe mwingine anaonekana nyuma.

Wanaume wawili wakihamisha maziwa kutoka ndoo hadi kwenye mashine. Wanaonekana wakiwa katika kituo cha usindikaji wa maziwa. Wote wawili wamevaa kofia nyekundu na mmoja wao ana aproni.

Ndizi nyingi zimepangwa juu ya kila nyingine na ziko kijani kibichi. Zinaonekana zimetoka shambani hivi karibuni. Anga la buluu linaonekana sehemu ya juu. Zinaweza kuwa zimetayarishwa kwa ajili ya soko.

Rundo kubwa la ndizi mbichi za kijani. Zimepangwa juu ya ardhi au juu ya majani. Baadhi ya ndizi bado zimeunganishwa kwenye shina lao. Inaonekana kama mavuno ya ndizi au sehemu ya soko.

Migomba mingi ya ndizi ikiwa na ndizi bado mbichi zenye rangi ya kijani. Migomba hii imelea vizuri na mashada ya ndizi yakiwa yameanza kukomaa. Majani mapana ya migomba yanaonekana kwa mbali.

Lori la maziwa likiwa limeegeshwa karibu na nyumba ndogo. Lori limeandikwa Mount Kenya Milk na ni la Isuzu. Kuna watu kadhaa karibu na lori, mmoja wao akishughulikia mitungi mikubwa ya maziwa.

Mfugaji akipulizia ng'ombe dawa. Mfugaji amevaa vazi la kinga la manjano na kofia. Ana begi kubwa la dawa mgongoni lenye jina farmate . Ng'ombe ni mweusi na mweupe.

Rundo kubwa lenye ndizi mbichi zenye rangi ya kijani , zimepangwa katika soko au pahali pa kuuza na zinaonekana kuwa tayari kwa mauzo. Nyuma ya rundo hili, kuna watu ambao wanaonekana kuwa wanunuzi.

Mwanamume amevaa kofia nyekundu na fulana nyeusi akikamua ng'ombe. Ng'ombe huyo ana rangi ya dhahabu na ana mkia mrefu. Mwanamume huyo ameketi chini ya ng'ombe akishika chombo chenye maziwa meupe.

Ng'ombe wanne wanatafuta chakula kwenye rundo kubwa la takataka. Kuna ng'ombe wa rangi tofauti, mweusi, mweupe na madoa na kahawia. Taka zimejaa mifuko ya plastiki, karatasi na mabaki mengine.

Mwanamume akichunguza migomba. Amevalia shati la blue na kofia nyeupe. Anaonekana akifurahia kazi yake. Kuna majani makavu ya migomba karibu naye. Hii inaashiria kilimo cha mazao.

Mwanamume akikamua ng'ombe. Ng'ombe huyu ni mweupe kahawia na ana pembe ndogo. Mwanamume amepiga magoti akishikilia ndoo ya blue . Mazingira yanaonekana kuwa kavu na kuna miti nyuma.

Ng'ombe mweusi na mweupe akikamuliwa maziwa kwa kutumia mashine. Ng'ombe amesimama kwenye sakafu ya zegi na mashine ya kukamulia maziwa imeshikamana na chuchu yake.

Mandhari ya kijani kibichi yenye mimea mbali mbali. Kuna miti ya ndizi iliyo na majani makubwa pamoja na nyasi ndefu na vichaka vingi. Sehemu ya ardhi inaonekana kuwa na udongo mwekundu.

Mwanamume mzee akikamua ng'ombe dume mwenye rangi nyeusi na nyeupe. Mwanamume huyu ameketi chini na anatumia ndoo ya blue kukusanya maziwa. Ng'ombe amesimama ndani ya eneo lenye uzio.

Mwanaume akikamua ng'ombe mkubwa mweusi na mweupe. Mwanaume amevaa kofia ,shati la waridi na buti nyeusi. Ana ndoo ya chuma akipokea maziwa. Ng'ombe amefungwa kwa mnyororo. Hii inaonyesha ufugaji wa kisasa.

Banda kubwa la kisasa lenye ng'ombe wengi weusi na weupe wakiwa wamekula. Ng'ombe wamepangwa kwenye safu mbili na wamefungiwa kwenye sehemu zao wakiwa wanakula malisho. Miundo ya paa inaonekana imejengwa kwa chuma.

Shamba la migomba ,migomba midogo na mikubwa imepangwa kwenye udongo mwekundu . Majani yao ni makubwa na ya kijani kibichi . Mistari ya migomba inaonekana ikinyoosha mbali . Mbingu inaonekana safi juu.

Mkungu wa ndizi za kijani bado mbichi zikining'inia kwenye mti zimezungukwa na majani makubwa ya kijani kibichi. Inaonekana ni picha iliyopigwa karibu na mti wa ndizi.

Mkungu mkubwa wa ndizi mbichi zenye rangi ya kijani, zikining'inia kwenye mti wa ndizi. Majani makubwa ya ndizi ya mmea yanaonekana nyuma. Inaonekana kama ndizi ziko karibu kuvunwa au bado zinaendelea kukua.

Mashine ya viwandani ikichakata unga au ponda ya rangi ya njano. Unga huo unatiririka kutoka juu kwenda chini kwenye mkanda unaosongea. Mashine inaonekana kuwa ya chuma isiyokuwa na kutu.

Mwanamke akiosha ng'ombe kwa kutumia mpira wa maji. Ng'ombe ni weupe wako ndani ya zizi. Kuna ng'ombe wengine wengi nyuma. Mwanamke amevaa shati la rangi ya waridi na skati nyeusi.

Zizi la ng'ombe. Ng'ombe wawili weusi wenye madoa meupe wako ndani. Watu watatu wamesimama karibu. Mwanamume mmoja amevalia sweta yenye mistari. Wanawake wawili wameshika vijiti virefu.

Mwanamume amesimama karibu na mgomba mkubwa wenye ndizi nyingi mbichi. Ndizi ni za kijani na nyingi sana. Mwanamume amevaa shati lenye maua na suruali nyeusi. Anaonekana akizichunguza. Hii inaashiria kilimo cha mazao.

Bakuli la glasi iliyojaa kinywaji cha maziwa yaliyoganda au mtindi. Baadhi ya vipande vya uvuguaji vinaonekana ndani ya kioevu hicho cheupe. Bakuli linaonekana likiwa limewekwa kwenye sehemu nyeusi.

Mkungu wa ndizi nne zilizoiva zenye rangi ya manjano angavu ,zimeungana pamoja kwenye shina moja. Zinaonekana zimependeza tayari kukuliwa.

Mkulima akishika muhindi mweupe shambani. Anatabasamu usoni mwake. Amevalia kofia ya rangi isiyoeleweka na shati la zambarau. Mazingira yake yamejaa mimea ya mahindi yenye majani mabichi.

Mfugaji akipulizia ng'ombe dawa. Mfugaji amevaa koti la manjano, kofia na barakoa. Ana begi kubwa la kupulizia lenye jina Farmed mgongoni. Ng'ombe ni mweusi na mweupe, amefungwa kwenye zizi la mbao.

Rundo kubwa la ndizi mbichi zenye rangi ya kijani kibichi zikining'inia kutoka kwenye mti wa ndizi. Shina la mti linaonekana wazi likiwa na rangi ya kahawia na kijani. Majani makubwa ya kijani kibichi ya mti wa ndizi yanaonekana nyuma.

Mwanaume mweusi akiwa amesimama karibu na rundo kubwa la ndizi. Ndizi hizo ni za njano na zimepangwa kwa ustadi. Mwanamume huyu ameshika fungu la ndizi mkononi mwake.

Mtu amevaa koti refu jeupe la maabara na kofia jeupe kichwani. Anamwaga kimiminika cheupe kutoka kwenye ndoo kubwa ya chuma, ndani ya mashine ya chuma isiyokuwa na kutu.

Watu wawili wakimwaga maji. Mwanamke amevaa sketi nyekundu na ameinama akimimina kitu kutoka sufuria ndogo. Mwanaume amevaa kofia na anashikilia chombo kikubwa cha kijani.

Kijana mweusi amesimama karibu na rundo kubwa la ndizi mbichi zenye rangi ya kijani kibichi. Kijana huyo amevaa fulana ya kijivu na suruali ya bluu akiegemea kwa nguzo kubwa ya mbao.

Watu kadhaa wakiwa kwenye eneo la wazi, inaonekana kama soko la mazao. Rundo kubwa la migomba ya ndizi changa zimetapakaa chini. Watu wengi wamekaa katikati ya ndizi hizo.

Mtu amevaa koti jeusi, kofia ngumu ya pikipiki na suruali ya jeans , akimimina maziwa kutoka kwenye ndoo ya kijani, kuingiza kwenye mtungi mweupe mkubwa. Kuna mitungi mingine mingi ya maziwa.

Mkungu mkubwa wa ndizi mbichi , zenye rangi ya kijani, zimeungana pamoja kwenye shina la mti wa ndizi, majani makubwa ya kijani kibichi yanaonekana kuzunguka mkungu huu , inaonekana kama ndizi zimezama kabisa.

Mkono wa mtu ukiwa umeshika rundo kubwa la ndizi zilizoiva, zenye rangi ya manjano angavu. Ndizi hizo zimetundikwa kwenye kisiki kirefu cha kijani kibichi cha mti wa ndizi. Nyuma yake kuna ardhi ya kijivu.

Ng'ombe anayekamuliwa maziwa kwa mashine. Maziwa yanakwenda kwenye chombo kikubwa cha chuma. Ng'ombe huyu ana madoa ya kahawia na meupe. Sakafu ni ya rangi ya kahawia.

Mfugaji akipulizia ng'ombe dawa. Mfugaji amevaa suti ya blue na ana begi la kupulizia la rangi ya blue na manjano mgongoni. Ng'ombe ni mweupe. Wananyunyizia maji.

Mahindi yaliyoathirika vibaya na ugonjwa, yakiwa na sehemu nyeusi. Zilizokufa. Majani ya mahindi yamekauka, huku yale mengine yakiwa bado mabichi, anga linaonekana kuwa la buluu,

Rundo la ndizi ambazo bado hazijaiva zikining'inia kwenye mti. Zina rangi ya kijani kibichi. Kuna majani makubwa ya mmea wa ndizi yaliyozunguka matunda. Ndizi moja ina madoamadoa meusi.

Migomba yenye ndizi mbichi. Ndizi zimefunikwa kwa plastiki ya buluu ili kuzilinda. Majani ya migomba yanaonekana. Hii inaashiria kilimo cha ndizi.

Miti ya migomba iliyo na majani mingi ya kijani kibichi. Baadhi ya majani yamekauka chini. Nyuma ya migomba kuna miti mingine mirefu. Mandhari inaonekana asilia. Anga ni ya blue .

Mkono wa mtu ulioshika ndizi. Kuna ndizi nyingi baadhi zikiwa njano na nyingine kijani kibichi. Zimeunganishwa pamoja katika vishada vikubwa. Ndizi hizi zinaonekana kuwa tayari kwa matumizi.

Mkungu mkubwa wa ndizi mbichi zenye rangi ya kijani. Mkungu umening'inia kutoka kwenye mmea wa ndizi. Majani makubwa ya kijani kibichi yanaonekana nyuma. Chini ya mmea kuna ardhi kavu.

Ng'ombe wawili wakiwa wamefungiwa ndani ya banda la mbao lenye paa la bati. Ng'ombe mmoja anakunywa maji kutoka kwenye chombo cha saruji. Chini ya banda kuna ndoo mbili za rangi ya njano. Eneo lote linaonekana kuwa shamba.

Mwanamke mmoja amesimama katikati ya mashamba ya migomba akitabasamu. Amevalia nguo ya kahawia na anaonekana kujivunia mazao yake. Migomba iliyojaa ndizi mbichi inaonekana imewekwa chini.

Shamba lenye rotuba linaonekana wazi. Kuna mimea mbali mbali ikiwemo migomba iliyokomaa. Udongo mwekundu umetayarishwa kwa kilimo. Sehemu nyingine imefunikwa na nyasi ndefu.

Mwanamke amevalia koti jeupe la maabara, kofia ya kijani na barakoa ya bluu akiashiria mtaalamu wa sayansi. Ameshika chupa nyeupe na kifaa cha kupima. Anafanya kazi ndani ya maabara.

Ng'ombe wawili wamelala chini kwenye udongo. Wote wana rangi nyeusi na nyeupe. Ng'ombe mmoja anaonekana amelala chali na mwengine amelala ubavu. Nyuma yao kuna nyasi ndogo.

Migomba mingi iliyojaa ndizi zilizoiva tayari kuvunwa. Ndizi hizo zina rangi ya manjano angavu. Majani ya migomba yanaonekana. Mazingira yanaonyesha shamba la ndizi.

Wanawake wakihudumia chakula, labda uji au wali, Kwenye bakuli ndogo, mwanamke mmoja ana mimina kiowevu, Kwenye sinia kubwa, lenye bakuli nyingine, Sufuria kubwa, inaonekana kushoto.

Mwanaume akisimama karibu na ng'ombe kadhaa waliofungwa kwenye zizi la mbao. Ng'ombe hawa wana rangi ya kahawia na nyeupe. Mwanaume amevaa kofia na koti la buluu.

Wanawake kadhaa wakipika. Wanawake hao wamevaa nguo zenye rangi mbalimbali. Mmoja, anatumia kijiko, kuweka chakula, kwenye bakuli ndogo za plastiki zenye rangi ya bluu na kijani.

Wanaume wawili wakishughulikia maziwa, wakiwa wamebeba vyombo vikubwa vya chuma, vinavyotumika kuhifadhi maziwa. Mmoja amevaa kofia ya njano, akionekana akichota maziwa kutoka chombo kikubwa.

Rundo kubwa la nyasi au majani. Watu kadhaa wamesimama karibu nalo, huku mtu mmoja akitumia jembe juu ya rundo hilo. Kando kuna turubai yenye mistari ya rangi nyekundu.